Hapa ni kwenye ofisi ya Huduma Kenya, ni mtu yule ambaye ameketi mbele ya kompyuta anamsaidia jamaa yule ambaye ameketi kwenye kiti kilio chekundu katika kufanya zile huduma za kielektroniki. Pia kunaye mhudumu yule mwingine ambaye ameketi pale kando anangoja kuhudumia mtu mwingine ambaye atakayekuja.

Hapa ni uwanjani na mle nyuma kuna mashabiki. Wachezaji hawa wawili wote wameruka juu hewani tayari kuupokea mpira ule ili waweze kupikwana ili waweza kwenda kufunga mbao kusaidia timu zao ziweze kupata ushindi.

Hapa ni uwanjani na hawa ni mashabiki. Watatu hawa wa mbele wawili ni wa kike na mmoja ni wa kiume, wametabasamu huku wamejichora vitu kwa uso mwingine amevalia kofia na kuvalia miwani kunaye yule ambaye amevalia kwanjia za kiasili za wakimasai.

Hapa ni uwanjani na hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia, shabiki huyu aliye mbele ambaye ni wa kiume ameweza kushika bango lile ambayo ni skafu ambayo imeandikwa timu hio anayoshabikia, kuna mwingine ambaye ameshika bendera nyeupe kuashiria amani na mashabiki wamevalia nguo za kijani kuashiria rangi ile ya timu.

Hapa ni kiwanjani, kuna mashabiki watatu ambao wanatabasamu sana wameufugua mdomo wao na wapo tayari hili kuchukua picha. Mmoja amevalia shati nyeupe na wengine wawili wamevalia shati nyekundu.

Huyu ni mwanaume, ambaye kwa muonekano amevalia suti, mkononi ameshika kinasa sauti, anaonekana amesimama mbele ya watu ili kuweza kuzungumza nao na amesimama mahali ambapo panaitwa milimani high court.

Hapa ni kwenye ofisi za Huduma Kenya, kuna watu ambao wameketi pale kwenye viti tayari kungoja ili kuweza kupata msaada wa ule usaidizi wa kielektroniki, kunao ambao wanapeana usaidizi wamesimamiwa na wakubwa wao ili kuweza kupewa mawaidha ya siku ili waweze kuendelea na kazi.

Hapa ni kwenye jengo la Huduma Kenya, ni mahala ambapo wakenya wanasaidiwa kufanya zile huduma za kielektroniki za mtandaoni ili waweze kusaidika watu huwa wanatoka ndani, pia kuna polisi ambaye ni mlindalango amesimama pale anachunga mahala hapo.

Hawa ni watoa huduma ambao wanaongeleshwa na mwelekezi wao kunao wanaonekana wameketi mbele ya kompyuta zao na kuna yule ambaye aliyesimama kando ya yule mwelekezi akisikiza yale maneno ambayo mwelekezi anawapa.

Ni mama yule ameketi huku mkononi ameshika kijikaratasi, mama yuko katika meza ambayo ni ya kuweza kupeana maelekezo. Anawasaidia kina mama wale ili kuweza kupata yale maelekezo ambayo yameandikwa katika makaratasi yale waliyoshika mkononi. Kuna wale ambao wametia maanani kwa kuweza kuangalia.

Hapa ni kwenye ofisi zile za watu kupata kusaidizi, wazia wanne, kuna wawili mmoja yuko pale mahali pa kutoa usaidizi, na mwingine ambaye pia ni mtoa usaidizi amesimama nje, ameshikilia kile kipanda pamoja na uyo ambaye anapokea kile ambacho kitakuwa kitambulisha chake. Kuna mwingine hapa pia aliye kando ambaye wapo na uyo mwingine anayechukua kitambulisho kile.

Hapa ni uwanjani, na hawa ni mashabiki wa timu ya Bandari FC. Mwanamke huyu amevalia shati ambayo inaashiria timu hio ya Bandari FC, na mkononi ameshika kitambara ambacho kimeandikwa timu hio ya Bandari FC kuashiria ushabiki wake, anaonekana mwenye tabasamu huku nyuma yake kukiwa na wanaumwe wengine, wengine wamesimama, wengine wamemwangalia.

Hapa ni maala inje ambapo serekali inatumia wale wafanyikazi wake kuweza kuwapa wanainchi huduma zile za kielektroniki, ambazo upatikana mtandaoni. Wanaume huyu ameketi anahudumiwa na binti yule ambaye anafunguwa vijikaratasi na kushika kalamu mkononi ili aweze kujaza ule ujumbe ambao atapewa na mwanamme yule.

Hii ni afla ya kumuapisha rais mkuu wa nchi ya kenya rais huyu ambaye anaapishwa ni Mtukufu William Samoe Ruto , kando yake pia kuna mkewe na pia kando ile nyingine kuna jaji ambaye anamuapisha.

Hili ni bango kutoka kwenye ofisi za mahakama nchini Kenya, ambalo linawahimiza watu waje iliwaweze kuzungumza, kunao pale mambo ambao wanasema watakuja kuzungumzia ikiwemo jinsi mahakama inavyoendesha na jinsi watu watataka iliwaweze kutengenezewa yaani kesi zile zao ziweze kufanyiwa kazi vyema, kunao binti pale ile kwenye bango lile na wanaume ambao wako kwenye mazungumzo.

Huyu ni mchezaji ambaye ameweza kuwapita wengine. Mchezaji huyu anaichezea timu ya Kenya, na anafahamika kama Mike Lolunga. Na ako katika hali ya kwenda kufunga bao, ili aweze kuisaidia timu yake.

Hawa ni wahudumu, wao wanatoa huduma zile za kiserikali za kielektroniki nyuma yao mkabala kunaonekana watu kwenye foleni ambao wanahudumiwa. Hawa walio mbele yetu wanaonyeshana jinsi ya kufanya jambo.

Hapa ni mahala nje, wanaume wamevalia nguo nyeusi huku, wengine pia wakiwa na zile shati ambazo ni nyeupe, wameinua mikono juu huku wengine mikononi wameshika maua na nyuma pale mnaonekana bango ambayo ina picha ya mchezaji, wameshikilia bendera huku wakiwa na tabasamu nyusoni mwao.

Hapa ni mahali ambapo gafla inayoendelea ni wabishaji wa raisi wa nchi ya Kenya .huyu ndiye aliyekuwa raisi wa nchi ya Kenya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kando yake kuna mkewe ambaye anemshikia biblia ili aweze kuwekelea mkono na mle kando mna yule jaji Philomena mwilu ambaye aliyemwapisha.

Hawa ni wagonjwa wamo katika ngome ya kusubiri, namuona kwamba mama pale ameweza kumleta mtoto wake hospitalini aweze kutibiwa na kunao wengi kuna mmoja wengine pia wamebeba karatasi zile za kuweza kumgonja ama kumpelekea daktari.

Huyu ni mwanamke ambaye ametabasamu Sana mbele yake kuna kinasasauti na Kwa maelezo anaonekana kufanyiwa mahojiano ili aweze kuwa jaji kuu wa Kenya.

Hawa ni watu ambao wanakimbia barabarani, wameinua mikono juu huku wanashangilia huku mikononi wamebeba vitu tofautitofauti, kuna mmoja aliye mbele ambaye amebeba bango na mwanasiasa tajika Raila Amolo Odinga na wako kwenye katika hali ya kampeni.

Hawa ni watu ambao wamepanga laini waweze kupata usaidizi, tunamuona mtu wa usaidizi ameshika kalamu mkononi, anaonekana pia kua mahali ambapo ameketi kuna vipatakalishi viwili, pia tunamuona mmoja ambaye anamaliza kusaidiwa.

NI tenki ambacho inaweza tumika kutega maji na kuyatunza ili watu waje kuyatumia Kwa baadae. Imewekwa mahala juu na ni mahala ambapo pameweza kuekwa pia ngazi ili akaweze kufika mahala pale. Pia juu ya tenki Ile mnajengwa ambalo limefunikwa tenki Ile isije ikapikwa na jua na joto kali.

Kutoka upande wa kulia tunamwona jaji mkuu Martha Koome wa nchi ya Kenya, pia kuna mtukufu rais wa nchi ya Kenya daktari William Samoei Ruto, nyuma yao kuna walinzi wao wanaonekana kutembea kutoka mahali.

Hapa ni kwenye chumba cha watu kupata usaidizi wa zile huduma za kielektroniki. Kuna mama ambaye ameketi pale amebeba mtoto wake, mama mwingine amesimama ambaye ni msaidizi wa hapa akiwapa maelekezo ya jinsi watavyokua. Na kuna mama wawili ambao msichana mmoja amesimama na mama mwingine anapita nyuma ya mwingine. Hawa wameketi tayari kusubiri ili kuweza kupata usaidizi.

Hapa ni mahali nje na ni katika uwanja mwanaume huyu ambaye ni raisi wa sasa wa nchi ya Kenya bwana William Samoei Rut anawasalimia wanwake wale ambao waliokuja mahali pake na kumsikiza anavyouza sera zake kwao.

Hapa ni uwanjani na hawa ni mashabiki wanaonekana kushabikia timu yao huku wengine wameinua mikono juu, wengine wamaimba nyimbo kwa maana wamefumbua mdomo wao, kuna wale ambao wameshikiria vitu vyao mkononi, wengine wakashikiria bendera kuashiria uzalendo.

Huyu ni mwanaume ambaye amesimama mbele ya watu, mkononi ameshika bibilia, kunayo kipasa sauti pale na bango ambalo linaashiria jambo mahala hapa ambapo amesimama ni kwenye nchi kuu ya Kenya. Nyuma mna bendera pia ambazo zinaashiria Kenya jambo ambalo linafanyika ni anafanyiwa uapisho ili aweze kuwa kiongozi.

Kwenye meza ambapo watu wanaweza kupata kusahihi fomu na vitabu. Kunao watu wanne ,watatu wakiwa ni wa kiume na mmoja akiwa ni wa kike. Wa kiume wawili wameweza kukidhi, na kunao wa kiume mmoja ambaye amesimama na wa kike mmoja amesimama, upande upande kwa wale ambao wameketi. Kuna yule ambaye anaonyeshwa pale mahali ambapo watasahihi, huku mwingine akiendelea kusahihisha.

Hapa ni mahali ambapo ujenzi unaendelea. Kunachimbwa bomba la kupitisha maji taka. Kuna machine pale aina ya Uundai ambayo inasaidia katika kuchimba mahali pale maana ni pa kulipa binadamu kufanya peke yao.

Hawa ni watu ambao wanatembea barabarani kwa kikundi, huku walio mbele wamebeba bango ambalo linaashiria kwamba watu hawa wanaandamana kwa minaajili ili koti ya Kenya iweze kufanya rekebisho katika katiba ya Kenya pale Article 159.Wanatembea huku mwendo wa aste aste wakiwa kwa pamoja kundi hili.

Hapa ni uwanjani na hawa ni wanariadha ambao wanashidana mbio ili wawze kumtambua nani aliye bora kumliko mwingine katika mashindano hayo ,nyuma pale mna mashabiki ambao wanawashabikia wale wachezaji ambao wanawapendeza na pia kuwashabikia ili waweze kushida.

Ni uwanjani na ni kwenye sehemu ya mashabiki, kunao mashabiki ambao wameweza kuvalia jezi ya timu hile na timu hiyo inatambulika kama Gor Mahia ambaye inacheza kandanda nchini Kenya. Kunao mashabiki ambao wengine wamebeba vuvuzela huku aliye mbele kabisa amejipaka rangi mwili mzima kuashiria ushabiki wake kwa ukubwa.

Hapa ni ofisini, na hapa ni mahala mbapo panatumika kurekodi. Utamwona mtoto huyu ameketi mbele ya kamera, na pia kunaonekana vifaa vingine vya elektroniki ambavyo, inaonekana kwamba binti yule anarekodi mtoto huyu kwa jambo moja au nyingine.

Hapa ni uwanjani, na hawa ni wechezaji ambao wanafanya mazoezi ilikungoja mechi inayo kuja waweze kucheza, wamevalia jezi zao huku wengine ambao wamevalia pia sweater juu ya jezi zile, wanaonekana kuwa na wenye tabasamu nawao wamnafuata kiongozi ambao ni wao aweze kuwaonyeshe kile cha kufanya.

Hapa ni uwanjani na hapa ni mshabiki wanashabikia timun yao iliyo uwanjani inaoendelea kucheza mchezo wa kandanda. Wanaonekana kuwa na furaha wa kutabasamu huku wengine wameinua mikono juu, wengine wamejishika kichwa kwa mshangao, wengine wakija juu sana ya mahali pale pa kishabikia.

Hili ni bango ambalo lina picha la mwanasiasa tajika Hon Rachel Shebesh ambalo ni bango la kufanya kampeni, ambalo kwa mandishi linaonyesha kwamba amesema anasimamia amani na lina tarehe pale chini na ile slogan yake.

Hawa ni wachezaji wawili. Wote wanachezea timu tofauti. Mmoja anaonekana kuja kumzuia mwingine asiweze kupita mpira. Na mwingine anataka kupita na mpira, ili aende labda ampe mwenzake, au aende afunge goli .

Hapa ni kwenye ofisi za kutoa huduma ya Huduma Kenya. Wafanyikazi hawa wawili, moja wa kiume na mwingine wa kike, wameketi mbele ya kompyuta zao tayari kungoja watu wa kuhudumu. Pale nyuma mnaonekana kwamba hapa ni mahali ambapo watu wanachukuwa vile vyeti vya kifo na vya kuzaliwa.

Hao ni wachezaji wa kike wanaonekana wameketi na wengine huku wamesimama wakiweza kuwashangilia wenzao waliomo kiwanjani wanaoendelea kucheza, pia kuna mashabiki kando na kuna wao pia wameketi kwenye viti.

Hapa ni uwanjani na mle nyuma kwenye viti mna mashabiki ambao wameketi ili kuweza kuwashabikia wachezaji hawa wawili wa kike ambao wanacheza mpira huu ambao ni wa vikapu, kuna pia kamera ambayo inarekodi wachezaji hawa wanapocheza wachezaji hawa wa kike mmoja ameshika mpira mwingine ameinua mkono ili kuweza kumkinga mchezaji aliye na mpira asiweze kupita na mpira ule.

Hapa ni nje ya ikuru kuu ya Kenya. Tunamuona jaji aliyekuwa jaji mkuu wa nchi ya Kenya Maraga na pia akifuatwa na Filomena Muilu. Pia kuna mtukufu rais mkuu wa nchi ya Kenya na aliyekuwa msaindizi wa rais Rigathi Gachagua na jaji mkuu wa sasa Martha Koome.

Hapa ni mahali nje mahali ambapo watu wamekuja kupata usaidizi kwa tujaza fomu kwa njia ya kawaida. Kina mama wameketi mle kando, wakiwa wanangoja kusaini fomu zao. kuna baba ambaye ameketi hapa anasaini fomu yake, na mwingine anaandika pale karatasini.

Hapa ni uwanjani na hawa ni wachezaji wawili wa kike mmoja anaonekana kutaka kumpita huyu mwingine na huyu mwingine naye anamkinga hili asiweze kupita mkononi moja ameshika mpira ule wa vikapu na huku nyuma mwenzake akiwa amesimama tayari anangoja aweze kupitishiwa mpira ule.

Hichi ni cheti ambacho inatumika Kenya, kama cheti cha kuzaliwa cha mtu. Ina pale sahihi ambapo kumetiwa sahihi na ina maelezo mengine waziwazi kama, hii ni ambacho ni cheti ni kinatambulikana serikali na pia kimeandikwa mahali kinatoa na mtu huyu amezaliwa wapi.

Ni wachezaji ambao wamesimama nje ya jengo, huku wamekiinmua kikombe chao, huku wakiwa wanafurahia ushindi ambao wameweza kupata. Kuna wale ambao wamevalia jezi zao, na kuna wale ambao wamevalia nguo za kishabiki, kuonyesha kuwa wamekuja pamoja, ili kuweza kushabikia timu ile ambayo imeweza kushinda.

Hawa ni wachezaji ambao wanasherehekea kwa kundi, wanaonekana kua na furaha baada ya ushindi, nyuma pia pembeni wanaonekana kua na mashabiki wao, ambao pia wanawashabikia kwa ushindi huo walioweza kuupata.

Hapa ni kwenye njia ya ikulu kuu ya nchi ya kenya, na huyu ni rais wa sasa rais Willuam Ruto wakiwa na jaji mkuu Martha Koome wa nchi ya Kenya, rais anaonekena kumwashiria jaji yule na kumwonyesha ile saa iliyo mkononi huku akimwashiria jambo.

Huyu ni mwanariadha Kipchirchir. Anaonekana kucheza ule mchezo unaokimbia na kuruka kuonekana umeruka urefu wa kiasi gani. Kunaonekana kua watu wameketi kando ile waweze kumtazama, au wanaangalia mchezo ule.

Hapa ni nje ya jengo kuu la Huduma Center mle GPO mji mkuu wa Nairobi. Watu hawa wa kike na wa kiume wanasubiri ili kuweza kupata huduma. Wengine wamepanga foleni, wengine wameketi kwa kuchoka kuweza kungoja kupata huduma ile wanayoingoja.

Hapa ni wafanyikazi wa kampuni ya Huduma Kenya. Ni watoa huduma, ambaye kila mtu ameketi pale mahali anafanyia kazi, ameketi mbele ya kompyuta yake, na kunaye huyu msichana ambaye anapiga hesabu pale kutumia mashine ile spesheli, huku akiandika chini.

Hapa ni uwanjani na hawa ni mashabiki wanaoshabikia timu yao. Shambiki mmoja amembemba bango kubwa, ambalo limeandikwa andishi la kuweza kushambikia timu ile. Kunaye mwingine ambaye ameinua mikono juu huku akiombea timu yake wengine wametabasamu wanasheherekea timu yao kuweza kufunga mbao.

Hapa ni mahala nje ambapo wananchi wamekuja kupokea huduma zile za kielektroniki, wananchi wameketi upande mmoja kungoja kuhudumiwa na wale wahudumu wameketi upande mwingine ilikuweza kuwahudumu wale wananchi mmoja baada ya mwingine.

Hapa ni uwanjani na hawa ni mashabiki wa timu kuu ya Kenya. Mmoja ambaye ni wa kike ameshikilia bendera mkononi akitabasamu Wengine huku wameweka mikono kwa pamoja huku wakipiga makofi kunao mashabiki wengine ambao wameweka kuhuzunika huku wengine wakiwa wa furaha.

Hapa ni uwanjani, tunawaona wachezaji wa kike ambao wanaucheza mpira wa vikapu, kunao wale ambao wanamzuia mmoja asiweze kupita naye pia anang'nga'na aweze kupita ili aeze kusaidia timu yake kufunga bao.

Hapa ni kwenye ofisi za kutoa usaidizi , mwanamke yule na mwanaume wameketi mbele ya vipakatalishi wakiwa tayari kuwasubiri watu wa kuwahudumia , pembeni pia pale mna viti ambavyo bado havijaketiwa.

Hapa ni uwanjani na hawa ni mashabiki ambao wameshabikia mpira ule. Wameketi wengine huku wakiwa na tabasamu. Kunao wale wawili ambao wanazungumza kwa pamoja, huku mwanaume mwingine ambaye kavalia kofia ameshika chupa mkononi ambayo ni chupa ya juisi anazidi kupugia, kunaye pia Baba mwingine ambaye ni kilema na ameshikilia ile rungu yake ambayo inamsaidia kutembea.

Hawa ni viongozi wastaafu wa nchi ya Kenya. Alie valia suti ni alie kuwa raisi mtukufu Uhuru Kenyatta, na alie valia kama jaji ni alie kuwa jaji mkuu David Maraga wa mchi kuu ya Kenya.

Kutoka kwenye upande wa kushoto tunaweza kuona maspika wawili wakifuatwa na wajaji wawili, kisha naona kwamba kuna wabunge kuna wawakilishi wadi wawakilishi wa kike na pia maseneta.

Hapa ni uwanjani, na wachezaji wamo kwenye hali ya kucheza, kunao mashabiki ambao wameketi kwenye viti, na wamevalia nguo tofauti tofauti kunazo wale, kunao wale wamevalia nyekundu wengine za kijani. Wachezaji hawa kunao wale wamevalia nguo za kijani na wengine wamevalia nguo za yellow , kuna mmoja ambaye anamkinga mwenzake ili asiweze kupata mpira na huku mwenzake akingangana kupata mpira ule, ili asaidie team yake katika ushindi.

Huyu ni mtu ambaye ameweza kukuja kusaidiwa, yupo anazungumza na mama yule ambaye kwa mtazamo wa mahala pale ni mahala ambapo watu wanaulizia kuhusu kuweza kueleza watakapoenda au huduma hii na hii inafanyika wapi.

Hapa ni uwanjani na wachezaji hao wako katikati hamu ya kucheza mpira. Mashabiki wamo pale kando wanawashabikia. Kunaye mchezaji huyu ambaye amevalia nguo za kijani ndiye yuko na mpira ule na yule mchezaji ambaye amevalia shati nyekundu anaonekana kumkimbiza kumkaba ili asiweze kupita na mpira ule.

Hapa ni kwenye chumba cha hafla. Huyu ni raisi wa sasa wa inchi ya Kenya, raisi William Samoei Ruto. Kando lake mna judge mkuu wa sasa judge Martha Koome. Pia mna polisi yule ambaye anamlinda raisi amesimama pale kando. Nyuma kuna watu ambao wanaonekana kuwafuata nyuma kwa mwendo wa aste aste.

Baba huyu ambaye ametia kalamu mkononi, anatia sahihi kwenye karatasi zile ambazo ni karatsi za kuweza kupata huduma. Mle kando mna mwanaume ambaye ameshika mkono wa binti yule tayari kuweza kumshikisha kwenye mashine ile spesheli. Kunaye mzee pale ameshangaa huku akiangalia hapa kando.

Hapa ni kiwanjani na hawa ni mashabiki, wanainua mikono juu ili kuweza kuishabikia timu yao ambayo inacheza uwanjani. Kuna wale walio na simu mkononi ili kujipiga picha, kuna wale wamebeba chupa mikononi na wanaonekana wengine wamefungua midomo kwa furaha wakipiga nduru na mayowe.

Hapa ni uwanjani, na hawa ni mashabiki ambao wanashabikia timu inayoendelea kucheza mchezo unaoendelea, kuna wale walio nyuma ya bango lile linalo wazuia ambao wanashabikia kwa mikakamavu, kwa kelele, kwa kuinua mikono juu, mabendera na kuna huyu mmoja ambaye yuko nje ambaye anapiga makofi.

Hapa ni uwanjani, tunaona kwamba wachezaji wameinua mkono juu huku wanapiga makofi wanawashangilia wale mashabiki wao ambao waliweza kujitokeza kuja kutazama mechi hiyo ambayo imetoka kukamilika.

Hawa ni wale wasaidizi hufanya kazi katika Huduma Kenya. Wale ambao huweza kusaidia watu kwa njia moja au nyingine. Wanaonekana kusimama mbele ya jumba jile la kusaidiana, ili waweze kupata kuchukuliwa picha.

Hawa ni wachezaji, wanamsherehekea mmoja wao ambaye ameweza kufunga goli na wanaonekana kua na tabasamu na furaha mwanzo kufunga goli katika spoti hua ni jambo la furaha mwanzo ndio lengo kuu.

Hichi ni chumba ambachokinatumiwa na kampuni ya kutoa huduma Kenya inafaamika kama huduma Kenya kuna wale wanaosaidia watu katika huduma hizi wakiwa kwenye vitapakalishi na pia tunawaona watu ambao wanasimama wanangoja kuhudumiwa.

Huyu ni kijana ambaye anaweza kujisajili. Tunaona pale yule ameshika mkono wake ni mtu wa kusajili katika kuchukua kipande. Anachukua zile alama ya vidole ambayo tunaita kwa kimombo fingerprints .

Hapa ni mahala ambapo watu wanaeza kupata huduma au usaidizi. Kunaonekana kwamba watu wengine wawili wanangoja kuhudumiwa, na kunao wengine ambao wameketi kwenye viti, wanazidi kuhudumiwa na wale wasaidizi.